Huyu ni Asiya Sururu Mohammed ana asili ya kikenya, alizaliwa mwaka mia tisa tisini na mbili, tarehe ishirini na tano mwezi wa nne, jijini Mombasa Kenya, ana ulemavu wa miguu miwili.

Huyu ni Hellen Wawera ana asili ya kikenya na alizaliwa mwaka mia tisa tisaini na mbili mwezi wa nne tarehe kumi na tano ana uhenzi wa spoti la kadri na, ana wima ya chini ya kilo arobaini na moja.

Hili ni tambaa ambalo limewekwa la kuonyesha umuhimu wa kutunza misitu. Panaoneka na kuwa na vidokezo mbalimbali ambazo zimewekwa hili kuyamilisha misitu.